Mtu ameshika simu akitumia programu ya bima. Maneno ya matangazo yameandikwa yakihamasisha kupata bima kwa urahisi kupitia simu bila kutoka nyumbani. Mandhari ya nyuma ni ya ndani, imepambwa na rangi tulivu. Teknolojia imeangaziwa kama njia ya huduma rahisi.

Magari mengi yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la wazi lenye lami. Yanatofautiana kwa rangi na ukubwa. Pembeni kuna uzio wa waya unaoendelea hadi mwisho. Mandhari inaonekana tulivu, miti iliyopo pembeni haina majani, ikiashiria msimu wa baridi. Anga limejaa mawingu mazito bila mwangaza wa jua.